Mazingira ni ya shule. Dawati nyingi zimepangwa kwa foleni tofauti tofauti. Kuta zimepakwa rangi ya kijani kibichi. Nyuma, kuna tarakilishi nyingi zilizoekwa juu ya meza.

Mwanaume aliyevaa nguo za rangi nyeusi na kijivu yumo uwanjani. Nyuma yake ni viti vilivyo vya rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani kibichi. Amevaa viatu vya rangi ya kijani kibichi. Ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Timu mbili, zinazo cheza kandanda ya walemavu zima uwanjani. Wmevaa jezi za rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe, na kijani kibichi. Kando ya uwanja kuna ukuta.